Huu ni mchezo wa mpira wa kikapu kati ya wachezaji wawili wa kike. Mchezaji aliyevaa shati la kijani ana mpira mkononi na anajaribu kupita mlinzi wake aliyevaa shati nyeupe. Mlinzi anainua mkono kuzuia pasi au kurusha mpira. Hali hii inaonyesha ushindani mkali na uchezaji wa haraka ndani ya uwanja wa mpira wa kikapu. Mashabiki wameshuhudia tukio hilo kutoka kwenye viti vya uwanjani.

Kitabu kinachoitwa Policies and Procedures Manual ya taasisi ya mahakama. Kitabu hiki kinaeleza sera na taratibu zinazohusiana na rasilimali watu ndani ya mahakama ikiwa ni mapoja na miongozi ya usimamizi wafanyikazi majukumu na maendelezo ya awali.

Huu ni mchakato wa usajili au upatikanaji wa huduma ya serekali, ambapo mtu mmoja aliyevaa suti anapiga kidole kwenye kifaa cha kuchukuwa alama ya vidole. Mtu huyu anaonekana akipewa msaada na msaidizi mmoja, huku mwana mke mwingine akimfwatilia kwenye kompyuta. Hali hii inaashiria usajili wa vitambulisho au huduma nyingine ya kitaifa zinazo hitaji usahihi wa kitambulisho cha mtu binafsi.

......wamevalia mavazi ya timu ya taifa nakuonyesha uzalendo, wanajiburudisha wakifurahia mchezo huku, wakionekana na vinywaji mkononi, hali inaonyesha, ushikamano, furaha na mapenzi ya michezo.

Ni maelfu ya vitambulisho zilizopangwa katika rundo kubwa mezani, hizi huenda ni za raiya waliotumia maombi na bado hawajazichukua kutoka kwa ofisi husika. Hali hii inaashiria changamoto katika usambazaji au uchukuaji wa vitambulisho. Ni muhimu wananchi wachukue vitambulisho vyao kwa wakati ili kuepuka msongamano kama huu.

Walio vaa sare ya blue wanaonekana wakiwa kwa mkutano. Wengi wao wameinua mikono wakionekana kushikiriki kikamilifu katika shughuli inayoendelea. Baadhi yao wamevaa kofia ambayo inaambatana na mashati yao. Inaonekana kuwa ni wanachama ama wasgiriki wa shirika au taasisi moja. Hali ya furaha na mshikamano inadhihirika katika mkutano huu.

Katika uwanja wa michezo na huenda kwa ajili ya mechi ya kandanda. Watu wamevalia mavazi ya timu tofauti. Wengi wakiwa na bendera ya Kenya. Hali hii inaonyesha uzalendo, mshikamano na mapenzi kwa michezo.

Hii ni rundo la taka kando ya barabara. Taka hii inaathiri mazingira kwa kuharibu mandhari, kusababisha harufu mbaya na kuleta magonjwa. Ni muhimu jamii itekeleze usafi, utengaji wa taka na uhamasishaji wa umma kwa njia inayofaa ili kulinda afya kwa mazingira yetu.

Mtu huyu amevaa mabango ya kampeni ya kisiasa, yanayosema kura kwa Moi na kanu, pamoja na nembo ya jogoo, ishara ya kuashiria mashakanu, mabango hayo yamevaliwa kichwani na usoni, yakionyehsa uungaji mkono kwa rais wa zamani wa Kenya, picha hii.